Hawa ni wakulima wamekuja katika sehemu ambayo wanaweza kuuza maziwa yao. Naona kama mkulima mmoja anapima maziwa ili awapee pesa.

Hapa tunaona kuna bwana, bibi yake na mtoto wao. Wamekuja katika shamba lao ili watoe ndizi. Hapo kando yao tunaona kama kuna watu ambao pia wamekuja kwa shamba ili watoe ndizi yao.

Huyu ni mkulima ambaye amefuga ng'ombe. Naona kama anakamua ng'ombe ameketi chini. Hapo kando kuna ng'ombe ambaye anasubiri ili akamuliwe.

Hapa ni shambani, naona hapa kuna aina tofauti ya mti, hapo kuna ndizi, naona kama mkulima amepanda kila aina ya miti.

Huyu ni mkulima ambaye amefuga kila aina ya ng'ombe, hapa kwa picha tunaona kama anakamua ng'ombe kwa ndoo, hapo kando yake tunaona kama kuna ng'ombe ambayo anasuburi ili akamuliwe.

Hapa tuko katika shamba la mahindi, na kuna mkulima ambaye ameshika mahindi, na hili mahindi imekulwa na wadudu. Tuna, tunaona kama afya ya hii mahindi imeharibika.

Hapa tunaona kama kuna ng'ombe ambao wamefugwa. Wako katika chumba yao. Hapo ndipo wanaletewa vyakula ili wakule bila kutembea.